Watu wengi wengine wameketi kwenye viti vyeupe, mwingine amesimama. Aliye na shungi la nywele mwingine ana kipara, ambaye ni daktari anajaribu kutazama sikio la mgonjwa.

Daktari ambaye amevalia mavazi ya rangi nyeupe na amesuka nywele anamtibu mgonjwa ambaye ana shungi la nywele na amevalia hii ringi skioni, kuna watu wengine walio nyuma yake, pia kuna kaenda mkutano.

Watu wengi ambao wengine wameketi, wengine wamesimama, wote wamevaa barakoa, mama mmoja amejifunika kitamba kuna meza na viti.

Watu wawili ambao wamevaa barakoa wanao kusanya takataka kuna miti kando na pikipiki ambao imebeba abiria kwa barabarani pia kuna nyumba pale kando.

Watu wawili mmoja amelala kwenye kitanda mwingine amesimama amevalia koti nyeupe na barakoa kisha ameshuka nywele. Kuna kibao kwenye ukuta kilichoandikwa kinga Afrika free dental increasing access to dental .

Watu wawili ambapo, daktari anamtibu mgonjwa mguu. Analiinua na kuligandaganda. Kuna kabati nyeupe. Mgonjwa amevalia sketi ya rangi nyekundu na nyeusi.

Madaktari ambao wamevalia barakoa na kofia kichwani. Wanamhudumia mgonjwa kwa kumfanyia upasuaji. Kuna vyombo vya upasuaji pale. Kuna pamba, wamevalia pia glovu na kuna mashine.

Daktari naye ana shugi la nywele amevalia koti ya rangi nyeupe ana sindano mkononi ,anamdunga mtoto ambaye amebebwa na mamake ambaye ameshuka nywele, kuna kabati na picha ingine ya mtoto.

watu wawili, daktari amevaa barakoa na miwani, amevaa glovu, anamhudumia mgonjwa ambaye amepanua mdomo na amelazwa, kuna kabati.

Daktari ambaye amevalia magwanda ya rangi ya buluu kisha ana glovu mkononi, anatibu mgonjwa ambaye amelala kitandani, amepanua mdomo, kuna mwangaza wa rangi ya buluu, kuna mashine.

Daktari wa meno ambaye amevalia barakoa na vazi jekundu ameshika mfano wa mdomo wa mtu, na kuna mgonjwa pale ambaye anajaribu kutazama. Pia kuna kalenda mezani.

Watu wawili, mkubwa na mtoto, wananawa mkono. Kuna tenki ya maji ambayo ni ya rangi nyeusi na kuna ingine uko chini ya rangi ya blue . Wamevalia balakoa.

Daktari ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe ameketi kwenye kiti jeusi anamtazama mgonjwa ambaye amevalia pia koti ya rangi nyeupe anatumia mashini na kuna kiti kingine pale.

Chumba ambacho kinakaa choo. Kuna tanki pale ya rangi nyeusi, kuna miti ambayo ni ya rangi ya kijani na udongo wa udhurungi.

Mwanamke ambaye amevalia pete ana kucha na nywele ndefu, ameshika chupa ambayo ina kifuniko cha rangi ya kijani na imeandikwa daktari abdalla herbal covid cure one amevalia nguo yenye maridadi.

Mtu aliyevalia kofia ya rangi nyeusi kichwani, barakoa na vazi ya rangi nyeusi, pia ana viatu. Ananawa mkono kutoka kwenye tenki ya maji ya rangi ya buluu. Kuna chupa ya sabuni pale na ndoo.

Daktari ambaye amevalia vazi la blue na balakoa na mama ambaye ameshuka nywele na amevalia balakoa pia. Amembeba mtoto ambaye anadungwa sindano na daktari. Kuna sakafu, meza mlango.

Mikono ya watoto na inaonekana ni mtoto anapewa vaccini kisha anapakwa rangi kwenye ukucha mdogo ili kuonyesha kwamba anachanjwa.

Watu watatu ambao wameketi kwenye viti vya mbao, kuna mmoja aliyelaza chini na mwanamke mwingine ambaye amejifunika kitamba cha buluu kichwani amemshika. Kuna nyasi ya rangi kijani na miti.

Watu wawili ambao wamesimama, mwanaume na mwanamke, Kuna choo ya rangi ya buluu, pia Kuna vibanda vingine. Kuna gari ya rangi nyeupe Iliyo simamishwa, Kuna posti na nyaya za stima pia Kuna mawingu.

Watu wengi ambao wamepanga foleni. Kuna gari jeupe ambalo lina mizigo juu. Kuna wengine ambao wanachota maji na kuna mitungi ya rangi ya kijani pia kuna anayetembea.

Daktari ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe, barakoa, mihiwani na glofu mikoni anamtibu mgojwa amabaye amelazwa kitandani na kupanua mdomo ,pia ana mihiwani na glofu.

Chupa ambazo ni za dawa. Tatu zinafanana, tatu zingine hazifanani. Zimeandika mtiiki, ingine imeandikwa mkoko

Watu wawili ambao wanafanya mazoezi, mwanaume na mwanamke. Mwanamke ana shungi la nywele na amevalia koti nyeupe. Mwanaume naye ana saa mkononi na bangili, kisha ana kipara. Kuna kiti pale.

Kuna maji machafu pale, udongo, watu wengi waliosimama pale kwenye ardhini, wanatazama maji hayo ni kama kuliporomoka.

Mwanamke ambaye anachota maji huku mkono mwingine umeshikilia mtungi wa rangi ya kijani, nyuma yake ni mwanaume ambaye amevalia barakoa na shati ya rangi nyeusi, kuna tenki ya rangi nyeusi iko juu ya jengo.

Daktari ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe ameinama akimtibu mtoto mdogo ambaye amebebwa na mamake aliyevalia suti ya rangi ya pinki na ana shanga shingoni ,pia ako na shungi la nywele.

Mtu ambaye ako kwenye sehemu ya kuosha mikono anachukuwa sabuni kuna sinki na mfereji ya kutoa maji.

Watu wawili, mmoja ananyunyuzia sakafu dawa, amevalia barakoa na glovu pia amebeba kitu mgongoni, mwingine ako pale kwa shuguli zake.

Mama ambaye ameshikilia chupa mbili za dawa ya rangi nyeupe amevalia sweta ya rangi nyeusi. Ameketi kwenye kiti cha plastiki ambao ni ya rangi ya bulu, amevalia pia aproni ya rangi nyeupe.

Wanafunzi watatu ambao wamepanga foleni, wakiwa na chupa mkononi. Wanachota maji kutoka kwenye tanki ya rangi ya blue . Mwalimu wao amesimama pale kwenye jengo ambalo ni darasa. Lina dirisha, kuna maua.

Daktari ambaye amevaa miwani, barakoa na koti nyeupe. Ameshikilia boksi kwa mkono mwingine, ameshikilia kifaa cha rangi ya kijani. Kuna boksi zingine kule nyuma ambazo hazijafunguliwa pia kuna mwangaza.

Mwanaume mkongwe ambaye ako na fimbo mkononi. Amesimama kwenye jumba ambalo ni choo lililojengwa kwa matofali na mabati. Kuna jumba lingine la mabati pekee pale kando pia kuna miti ya rangi ya kijani.

Kuna sirinji na sindano juu ya meza na kutunguli nyeupe, pia kuna chupa ambayo imefunikwa na kifuniko ya rangi ya buluu.

Daktari ambaye amevalia miwani. Ana kalamu kwenye nguo lake. Simu pia iko mfukoni. Anajaribu kumhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda.

Mnyunyuzi wa dawa ambaye amevalia kofia ya rangi nyeupe, glove mkononi ya rangi ya kijani na amebeba bidhaa mgongoni. Ananyunyuzia mimea ambayo ni ya rangi ya kijani. Pia kuna mbao na waya na kuna msitu.

Watu wawili ambao wanatembea kwenye maji, chafu. Kuna mjengo ambapo, mtoto amesimama na kuna mbuzi tatu. Kuna mjengo mwingine, pia kuna waya ya stima.

Dawa ambayo iko kwenye chupa iko na kifuniko ya blue imeandikwa one single dose 0.5 inayotibu ugonjwa wa Measles Mums Rubella.

Watu watano wamivalia magwanda yao ya kazi ya kunyunyuzia dawa, mmoja amebeba kifaa kinacho nyunyizia dawa, nyuma wamivaa magwanda nyeupe.

Watu watatu wawili wamesimama mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao na amevalia kofia kichwani wengine ni matabibu ambaye mmoja ameshikilia kifaa cha kupima joto mwilini kuna nyumba ya hema.

Watu wengi ambao wengine wako kwenye foleni kuna daktari ambaye amevaa barakoa na Ana miwani pia Ana koti nyeupe mkononi ako na sindano na vaccine .

Mawe mingi ambayo ipo chini, kuna mti ambao umekauka, kuna mawingu meupe na anga ni ya rangi ya samawati. Pia kuna milima ambayo inaonekana kwa umbali, nyasi imekauka.

Mtu ambaye ako kwenye maabara, amevalia glovu ya rangi ya samawati, ana bangili mkononi pia, amevalia koti ya rangi nyeupe, kuna bidhaa kwenye meza, pia kuna taa na mashine.

Chupa ambayo ni ya rangi nyeupe ambayo imeandikwa Ibuprofen ambapo kuna chupa zingine tatu nyuma yake pia za rangi nyeupe.

Boksi ambayo imeandikwa Stameril , chupa pia na sindano na vaksini na sirinji.

Mzee ambaye ana fimbo mkononi na amevaa kofia kichwani. Kuna miti pale na kitu ingine ya nyeupe imeadhikuwa Dr. Mantori, dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume didi hawala. Kuna nambari pale ya simu.

Mama mmoja ambaye amekuja kupata matibabu ni mkongwe. Wauguzi wengine wamesimama. Mmoja amevalia glovu ambaye anaingiza kifaa kwenye sikio la mgonjwa.

Watoto watatu ambao wameinama mmoja ni msichana wengine ni wavulana, wameshika kibuyu cha rangi ya kijivu wakichota maji. Kuna takataka pale pia kuna udongo wa rangi ya hudhurungi.

Mtu ambaye amebeba mitungi miwili, ambayo yana ishara ya kuonyesha hatari. Kuna mashine pale kando.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa nyeusi anamdunga sindano mgonjwa ambaye pia amevalia barakoa nyeusi na vazi jeupe kuna wengine wamepanga foleni wakiwa wamesimama wengine wameketi.

Watu wengi wauguzi na wagonjwa ambao wanampea mtoto vaccini mama yake amebeba mtoto na ana kitambaa mkononi, kuna kalamu kwenye meza na miwani.

Mgonjwa ambaye amelazwa kitandani amepanua mdomo, kuna dakatari ambaye amevalia glovu mkononi ya rangi ya samawati anatumia kifaa kutazama mdomo wa mgonjwa, kuna paipu.

Watu wengi ambapo wengine wameketi, wangine wamesimama, wangine wanatembea. Anayedungwa sindano amevalia barakoa na kushika kijikaratasi mkononi, daktari pia amevalia barakoa na ni mnene.

Mtoto ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe amesimama nje, jengo ambalo linabomoka na kuna lingine la gorofa liko pale pia kuna miti ambayo ina miti ya rangi ya kijani na anga ya rangi ya samawati.

Mwanamke ambaye ameinama akichota maji kutoka kwenye mfereji, kuna beseni mbili na mtungi wa rangi ya kijani. Kuna nyumba ya mabati na nguo ambazo zimeanikwa.

Watu watano wako pale, mmoja ameinama, anahudumia kifaa kilicho pale chini. Kifaa hicho ni cheupe kina rangi nyeupe, rangi ya blue na rangi ya udhurungi.

Daktari ambaye amevalia barakoa, amesuka nyewele na kuvaa kofia kichwani. Amevalia nguo yenye rangi ya samawati. Kuna mashine, anajaribu kunawa mkono. Amevalia glovu mkononi, kuna televisheni kwenye ukuta.

Watu wawili, daktari na mgonjwa. Daktari amevalia barakoa, ana nywele kidogo kichwani pia amevalia tai na shati ya rangi nyeupe, anatazama mgonjwa ambaye ameshuka nywele kutumia mashine.

Watu wawili, daktari na mgonjwa. Kuna chati kwenye ukuta ambazo zina picha za macho na mwili ya binadamu na tena amevalia miwani na glove mkononi. Anatazama mate ya mgonjwa kutumia mashine.

Ng'ombe, ambaye anatibiwa. Daktari mmoja amevalia glove nyeusi, mwingine nyeupe, kisha kavaa magwanda ya rangi ya manjano, mengine nyeupe.

Wauguzi ambao wamevaa barakoa na magwanda yao ya kazi ambayo ni rangi ya buluu, kuna mashine ambayo wanatumia kuwatibu wagonjwa, kuna kitanda ambacho mgonjwa amelazwa.

Madaktari ambao wamevaa barakoa, glovu mikononi na kofia kichwani, wanamhudumia mgonjwa ambaye ako na bangili mkononi.

Chupa nne ambazo ni za dawa. Tatu ni za rangi ya nyeupe, moja ni ya rangi ya udhurungi. Vifuniko viwili ni vya rangi ya nyeupe, moja ya blue , ingine ya rangi ya udhurungi.

Watu hapo wawili wanavuka mto na maji, miti ya rangi ya kijani na mgomba wa ndizi pia kuna pipe .

Chupa ambazo ziko juu ya meza, kuna baiskeli ya rangi ya bue na kuna kibao ambacho kimeandikwa, Daktari Mduba, tiba ya magonjwa na magonjwa yametajwa pale kama nguvu za kiume, mashiba ya nyiri, maswende sugu.

Mama na mtoto ambaye anapewa chanjo. Wahudumu wa afya, ambao ni watatu wako pale. Pia kuna meza ambaye imefunikwa na kitambaa nyeupe na kalamu iko mezani.

Watoto wawili ambao wananawa mikono kutoka kwenye dramu iliyo rangi nyekundu kuna jengo pale nyuma.

Watu waliopiga foleni mwingine ameketi chini, amevalia barakoa, anadungwa sindano na daktari ambaye ameshika sindano na pamba. Anayedungwa sindano ako na kipara na amefungua shati kidogo.

Madaktari wawili ambao wamevalia barakoa moja amevalia miwani na kofia kichwani pia amevalia glovu mikononi ameshika sindano anatibu mgonjwa ambaye amelazwa kitandani kuna mashini na mwangaza.

Chupa nyeupe ambayo imefunikwa hadi na kuwekwa karatasi. Jingine limeandikwa zaphania Life Detox na picha ya mtu.

Watu wawili ambao wako jangwani. Kuna mti ambao hauna afya. Pia kuna mfugo ambao ulikufa na ukaachwa pale sasa umekuwa tu mifupa.

Mtu mgonjwa ambaye amelazwa kitandani ana bandeji kwenye uso. Pia kuna mashine kwenye ukuta na dirisha ambalo limefunguliwa. Kuna kikombe na sahani juu ya meza.

Mtu mmoja ako kando amevalia gambuti ya rangi nyeusi na barakoa ananawa mkono, wengine watatu wamepanga foleni, wawili wao wamevalia barakoa na kuna tenki ya maji ambayo ni ya rangi ya buluu pia kuna kibanda.

Tembe za rangi ya nyekundu zipo mezani. Zingine zipo kwenye chupa. Kifuniko ni cha rangi ya hudhurungi na meza pia.

Chupa ambayo ina madawa ndani imefunikwa kwa kifuniko ya rangi nyekundu. Imeandikwa Doctors Receipes, Iron plus, kuna Optimal Blood Building Formula.

Madaktari ambao wamevaa barakoa na maski ya uso. Pia wamevaa kofia na koti nyeupe. Wanamhudumia mgonjwa ambaye amelala kitandani.

Chupa mbili ambazo ni za dawa kuna boxi pale kando, dawa hizo zinazuia, ugonjwa wa measles.

Watu ambao wameketi kwenye miti weingine wamesimama, kuna daktari anajaribu kudunga mwanamke sindano, kuna meza na karatasi nyeupe.

Watu wanne ambao wamevalia koti nyeupe kuna picha kwenye ukuta. Mmoja wao ameshikilia chuma na amevalia mishibi nyeusi.

Mtu mmoja amevalia balakoa na helmet ,ako kwenye pikipiki, kuna lori, kuna chupa ambazo zina vitu ndani na mtu mwingine amevalia vazi jeupe.

Wanawake wawili ambapo mmoja ameketi kenye kiti, mwingine ameinama amevaa barakoa na glovu mkononi, kisha amefunga leso kwenye kiuno.

Wanawake watatu ambao wameketi na kulifunga kitambaa kichwani. Kuna ukuta ambao umejengwa kwa matofali. Kuna maua ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, kuna uteo pale chini na miti.

Watu wawili ambao ni madaktari wamevalia barakoa na glovu mkononi wanamhudumia mgonjwa ambaye amelala kitandani. Amepanua mdomo kumtazama, kuna mwangaza wa rangi ya blue na mashine.

Watu wengi wakubwa kwa wadogo, kuna aliyevalia hijabu pia kuna mitungi ya maji ya rangi ya kijano na waliopanga foleni na nyumba imejengwa kwa udongo na mabati na pia kuna anga ya samawati.

Watu watatu daktari wawili waliovalia barakoa na glovu, wanamuhudumia mgonjwa, aliyelala kitandani, amepanua mdomo, kuna mwangaza unaotumika kuangalia.

Chupa ambayo imefunikwa na kifuniko cheupe ina karatasi iliyoandikwa " Mwarubaini Herbal drink ". Kwa mabano NEEM Kilifi.

Mama na mtoto wake wako hospitalini. Daktari anajaribu kumtibu mtoto huyo. Daktari amevalia labukoti nyeupe na kofia nyeupe.

Watu watatu wawili ni madaktari moja amekuja kutibiwa wana mhudumia meno yake moja wa madaktari ameinua mkono juu.

Duka ambalo limefunguliwa lina chupa ambazo ni za dawa pia kuna ndoo ambazo zina unga ndani, kuna meza ambayo ni ya rangi ya hudhurungi, kuna picha ambazo kuna mama anayebeba mtoto.

Kuna mama ambaye amesuka nywele. Ameshikwa kichwa na mtu mwingine ambaye amevalia vazi jeupe, na ana saa mkononi.

Muhudumu wa afya ambaye ameshikilia bidhaa mkononi amevalia viatu vya rangi nyeupe na vazi ya rangi manjano anatembea kwenye maji machafu kuna miti ya rangi ya kijani.

Dawa ambazo kuna chupa nne. Dawa hizo ni chanjo dhidi ya magonjwa kama, measles, mumps na rubella ili mtu asipate magonjwa haya.

Daktari ambaye amevalia miwani na amesuka nywele anamtibu mtoto ambaye amebebwa na mama yake aliye na hijabu kichwani, kuna meza ya rangi ya udhurungi ambayo iko na mikebe.

Watu watatu, madaktari wawili na mgonjwa mmoja aliyelala kitandani. Wamevalia barakoa na glovu, kuna dirisha na kabati ya kuweka vitu.

Chupa nne ambazo ni za rangi tofauti, ya kwanza ina kifuniko cha rangi nyeupe na imeandikwa New capter , ya pili ina kifuniko cha rangi ya buluu na imeandikwa Bone Restore , ya tatu iko na kifuniko cheusi na imeandikwa Here comes the sun , ya mwisho ina kifuniko nyeupe na imeandikwa Mega food vitamin D3 .

Mikebe tatu ambayo ni ya dawa ni ya katikati ni ya rangi ya nyeupe kando ni ya rangi ya udhurungi ambayo imeandikwa vitamin D3 potency +, kando ingine ina kifuniko Cha blue ambayo imeandikwa vitamin D-3

Daktari ambaye amesuka nywele amevalia barakoa kisha anamdunga sindano mgonjwa ambaye amefunga kitamba kichwani pia amevalia barakoa, kuna kiti na meza ambayo ina madawa juu na boksi.

Boksi ambayo imeandikwa measles, mumps and rubella virus vaccine live , na kuna chupa tatu juu ya meza. Na mtu ambaye ameshika sirinji na sindano. Anachukua dawa kutoka kwenye chupa.

Daraja ambalo limeporomoka, kuna maji machafu na miti ambayo imeanguka. Kuna watu wengi ambao wamesimama kando ya barabara wakitazama, pia kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na nyaya za stima.

Watu wawili ambao wameketi. Daktari amevalia barakoa na vazi jeupe. Mwingine amevaa barakoa. Meza ipo na chupa juu ya meza.

Kuna gari nyeupe pale na kitanda ambacho ni cha kubebeba wagonjwa ambao wako kwenye hali mahututi. Kuna saa pale na kuna taa mbazo zimewaka.

Ni hospitali wodi, ambapo wagonjwa wengi wamelazwa. Moja hapa mbele ameumia mguu. Ako kwenye kitanda na amewekewa maji.

Ubao mweusi ambao una maandishi yaliyoandikwa kwenye chaki nyeupe. Kuna mtu anayesimama amevalia longi ya rangi ya blue na blausi nyeupe ameshikilia sodo anawafunza wengine.

Chupa sita za rangi ya nyeupe. Ambazo zimefunikwa na kuandikwa pale, Zephania life herbal clinic

Tabibu ambaye amevalia sare yake ya rangi nyeupe na ameshuka na pia ako na hirini sikioni anamtibu mtoto ambaye amebebwa na mamake ambaye ana nywele fupi pia kuna kompyuta.

Watu watatu ambao wamevalia barakoa. Mmoja ana mkoba mgongoni. Wananawa mikono, kuna sabuni ambazo ni za rangi ya manjano.

Msichana ambaye ako na shungi la nywele amevalia miwani na barakoa ana shanga shingoni na amevalia koti ya rangi nyeupe kisha anawasha moto kwenye meza na watu wengine walio pale nyuma.

Mwanaume ambaye ananyunyuzia mahindi dawa, kuna tenki la maji na miti pia kuna mawingu ambayo ni ya rangi ya samawati.

Mama mkongwe, ameketi kwenye kiti cha plastiki yenye rangi ya samawati. Anadungwa sindano na mhudumu wa afya. Mama huyo amejifunika uso.

Mtu ambaye amekodoa macho. Mwingine pale nyuma haionekani. Kuna mashine nyeupe iliyo na vitu za blue .

Sodo ambazo ziko kwenye karatasi na zimewekwa mezani. Mama mmoja amezishikilia ambaye ana pete mkononi na makucha refu.

Ni sabuni tatu zipo kwenye chupa, mbili ziko kwenye karatasi, ambazo zimeandikwa, Tiba Herbs Research Powerful Soap .

Mgonjwa ako pale na daktari wanatumia kifa kuangalia ndani ya mdomo, wanatazama meno yake yalivyo. Daktari amevalia glovu.

Mtu ambaye ako kwenye mahabara. Amevalia miwani, koti nyeupe na glovu mikononi. Kuna kompyuta mezani na mashine zingine pia anajaribu kuandika kwenye kitabu.

Daktari ambaye amevalia barakoa na kofia ya rangi ya samawati kichwani anamtibu mgonjwa ambaye amevalia miwani na amefungwa kitambaa shingoni, amelala kwenye kitanda, kuna taulo.

Watu watano, ambao wamevalia mavazi meupe. Wawili wamebeba bidhaa mgongoni, wawili wako kwenye gari jekundu. Mmoja amesimama chini.

Mwanamke ambaye ana nywele kichwani amevalia blausi ya rangi nyekundu na long'i ya rangi nyeusi ameshikilia ndoo ya rangi nyekundu kuna mjengo ambao umechorwa watoto kwenye ukuta pia kuna mwingine.